Hii ni kituo cha usambazaji wa umeme, hii kituo ni muhimu katika mnyororo wa kusambaza umeme kutoka kwa vituo vya kuzalisha, hadi kwa watumiaji wa mwisho, hapa, kuna nguzo za chuma, na nyaya kubwa, ziko na sehemu ya miundo mbili, na juu ya kusambaza umeme wa msongo mkubwa.

Hii ni shughuli ya upandaji mti ambao ni hatua muhimu katika usimamizi wa mazingira. Umuhimu wa shughuli hiyo unaweza kutusaidia kuhifadhi mazingira. Upandaji wa mti husaidia katika kurejesha vyoto vya simu, kupunguza umomonyoko wa udongo na kuhifadhi watu

Mwanamke anatembea mbele ya eneo ambalo lina takataka mingi zilizotupwa kiholela. Mazingira haya yanaonekana kuwa machafu. Takataka hizi zimechanganya plastiki, karatasi na vyakula vilivyooza hali ambayo ni hatari kwa afya ya binadamu na wanyama na pia linaharibu mandhari ya eneo.

Hapa ni mtaa wa mabanda au makazi yasiyo rasmi yaliyojengwa kwa msongamano mkubwa karibu na mto. Makazi karibu na mto ni majengo mengi yamejengwa karibu sana na kingo za mto na bali yanaonekana kuwa ndani ya maeneo hatarishi ya mto. Maji ya mto yanaonekana kuwa na rangi nyeusi ishara ya uwepo wa uchafu wa viwandani au wa manyumbani.

Hii ni mojawapo ya eneo la barabara kuu jijini ambapo kuna mzongamano mdogo wa magari katika kutokana na usafiri wa umma, na pia kuna mambo kataa unaoweza kuangaziwa kama vile ukakuzi wa trafiki, hapo tunaona kuna ofisa wa trafiki wanaonekana sungumza na dereva wa gari uenda anafanya ukakuzi wa lisheni, vibali au kuhahikisha sherea za barabara zinafwata.

Huu ni mfumo wa usambazaji wa maji katika eneo la kilimo au bustani ambapo mabomba madogo yamewekwa ardhini ili kusambaza maji kwenye mimea. Mabomba haya yanaonekana kuelekeza maji moja kwa moja kwenye mashimo au mistari ya mimea, jambo linaloashiria matumizi ya kiteknolojia.